Mtu aliyesimama shambani karibu na mzabibu wa migomba wenye mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Mtu huyo amevaa sketi na shati jeupe na anaonekana kushika au kuchunguza mkungu wa ndizi.

Mkungu wa ndizi ambao bado haujaiva ukiwa umezungukwa na majani makubwa ya mgomba, ndizi hizi bado ni mbichi na ziko kwenye mche wa mgomba ambao unakua kwenye mazingira ya asili, kiasi kwamba zinaonekana zikiwa bado shambani.

Mtu anacheka anasimama mbele ya mtu wa ndizi. Anafanya kazi kwenye mmea labda akiandaa au kukagua mti aina mbalimbali za majani makubwa yenye rangi ya kijani na ya kahawia zinafunika eneo hilo.

Mkono wa mtu mweusi akiwa ameshikilia ndizi iliyomenywa. Ndizi iko katika wima na maandishi yake meupe yanaonekana dhaiti. Nyuma kuna ndizi zingine ambazo hazijamenywa na ngozi za ndizi.

Kikundi cha watu watatu waliovaa makoti meupe na kofia wakiskiza maelezo kutoka kwa mhudumu aliyevaa shati ya pinki. Wanaonekana kua kwenye kiwanda au kituo cha uzindikaji wa maziwa.

Eneo la uharibifu labda baada ya janga la asili. Katika mandhari yenye miti mingi ya kitropiki . Vipande vya majengo vimetawanyika katika bustani. Njia ya paa ilioelezwa huonyesha kile kinachoelekea kuwa nyumba ilioharibiwa kwa sehemu.

Shamba la migomba ambayo imepandwa kwa mstari. Mimea hii inaonekana kuwa imestahiri vizuri. Majani yake ni makubwa na ni ya kijani kibichi. Udongo wa shamba unaonekana kuwa umetifuliwa na hakuna magugu.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye kijani kibichi , wamepangwa pamoja pengine baada ya kuvunwa zinaonekana kuwa bado hazijaiva na haziwezi kulika.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa wakiwa kwenye banda lao ,ng'ombe hao ni wa rangi nyeupe na nyeusi , na wanaonekana wamelala na kuna wengine wamesimama karibu na mfereji wa maji safi ya kunywa.

Mwanamke aliyesimama shambani akiwa amezungukwa na mikungu ya ndizi mbichi. Anaonekana mwenye furaha na fahari. Labda kwa mavuno mazuri. Mazingira ya shamba yanaonyesha miti ya migomba ya kijani kibichi ikionyesha hali nzuri ya kilimo.

Miche ya migomba iliyopandwa kwenye viriba vidogo vya plastiki. Miche hii ina kijani kibichi na inaonekana kuwa na afya nzuri. Migomba hii iko katika mstari iliyopangwa vizuri, ikiashiria mpangilio mzuri wa shamba au kitalwe cha miche.

Mtu aliyepo kwenye mazingira ya nje akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma, kwenda kwenye chombo kingine. Pembeni kuna mtungi mingi ya chuma, ambayo huenda inatumika kuhifadhi au kukusanya maziwa.

Mandhari ya kijani kibichi yenye miti na mimea mingi. Kuna miti midogo ya ndizi iliyo katikati na nyuma kuna miti mingine mirefu. Mbele kuna nyasi ndefu na anga ya blue yenye mawingu meupe.

Watu kadhaa wakifanya kazi ya kuchambua na kukausha mihogo kwenye uwanja wa nje. Mihogo imetandazwa juu ya taru, na kuna watu wanaonekana wamekaa au wamesimama karibu nayo.

Ng'ombe hawa wa kike wanakamuliwa maziwa. Wamewekewa mashine kwenye chuchu, ili kukamuliwa maziwa vizuri na kwa utaratibu. Ng'ombe hawa wako na rangi mbili, nyeusi na nyeupe.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye ardhi yenye majani mabichi. Ng'ombe hawa wanaonekana wamelala kwa utulivu sana kana kwamba wamepumzika au wamelala fofofo baada ya kuchungwa. Majani yanazungukwa ni ya kijani kibichi na kuna mwanga wa jua unaoonyesha kwamba ni wakati wa mchana.

Kina mama wako sokoni. Wanaonekana kuwa wachovu sana. Kando yao ni ndizi mbichi ambapo zinauzwa. Wengine wao wamesimama huku wakiweka ndizi hizo kwenye gunia ili kuuza.

Kundi la watu wakiwa shambani karibu na rundo kubwa la majani makavu, ambayo huenda ni malisho ya mifugo au mazao yaliyovunwa. Kuna mtu juu ya rundo hilo akitumia zana kuzungusha au kusambaza majani hayo.

Ng'ombe mwenye madoa meusi na meupe anayekamuliwa kwa mashine, mashine hiyo imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe na ndoo nyeupe. Ng'ombe amesimama kwenye stedi kwenye zizi, ng'ombe anafurahia chakula.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kazi, akiwa na kifaa cha kunyunyuzia mgongoni. Ananyunyuzia ng'ombe dawa kupitia uzio wa chuma kwa kutumia bomba la pampu.

Kundi la ndizi bado mbichi zikining'inia kwenye mti. Ndizi zimepangwa vizuri katika ngunzo, na rangi yao ya kijani inaonyesha kuwa hazijawahi kuiva.

Chombo maalum cha kupimia au kukusanya maziwa kwenye shamba la kisasa la maziwa. Tunaona kifaa cha plastiki kikiwa na maziwa ndani yake na kimeunganishwa na bomba la kuskuma au kuvuta maziwa kutoka kwa ng'ombe.

Ng'ombe wanaokula nyasi kwenye ghala, ng'ombe ziko nyuma ya bar za chuma na mifuko ya chakula cha ng'ombe mbele yao, ghala lina paa la bati na sakafu limetengenezwa kwa saruji.

Migomba hii ya ndizi iko shambani. Imeweza kuchimbiwa mashimo ili kukuwa hapo. Zimechimbiwa mashimo kila mmoja yake na ziko na afya tele.

Mtu amevaa vazi la maabara na kofia ya usafi akionekana akimimina kemikali kutoka kwenye chupa ndogo kwenye bika yenye kiminiki cheupe kinachoonekana kama maziwa.

Ng'ombe wakikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa, Kuna chupa kubwa za plastiki ambazo zinakusanya maziwa kutoka kwenye ng'ombe, mashine maalum zimewekwa kwenye matiti ya ng'ombe ili kutoa maziwa kwa njia ya umeme kisha maziwa yanaingia kwenye chupa kubwa.

Shamba la migomba. Migomba hii imepandwa katika mistari na inakua vizuri, ikiwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Ardhi chini ya migomba inaonekana safi na kuna nafasi kati ya migomba ambayo huenda inasaidia kwa ukuaji bora na upatikanaji wa mwanga wa jua.

Mahindi ikitolewa shambani inafaa kuhifadhiwa vizuri ndo iepuke kupata sumu. Mahindi hii imehifadhiwa vibaya ndio maana inatoa hiyo sumu ama ndo maana imeweza kupata hiyo sumu kwa kutohifadhiwa vizuri.

Chupa za maziwa zimeekelewa juu ya pikipiki, tayari kusafirishwa katika maeneo tofauti tofauti, ili kwenda kuuzwa watu wapate pesa. Kando na hiyo kuna lango kubwa kando na hiyo.

Soko au eneo la kuuza na kununua ndizi mbichi. Kuna marundo mengi ya ndizi zikiwa bado zina ganda la kijani na nyuma yake, kuna watu au vibanda vya wauzaji na malori mawili ya kusafirisha ndizi hizo.

Watu wakipanda miti midogo, pengine miti ya ndizi, katika eneo lenye udongo, kuna mwanaume aliyevaa shati ya kijani, akitumia koleo kuzunguka mti mdogo. Wengine wamesimama nyuma yake na wanaangalia. Eneo hilo lini miti mingine na nyumba mbali.

Kuna miti mingi ya migomba iliyo na majani makubwa na mazuri. Kuna baadhi ya migomba na ina mikungu ya ndizi. Shamba linaonekana limekuwa vizuri na lina njia katikati huku mazingira yakiwa na kijani kibichi.

Watu wakitengeneza jibini kwa kutumia maziwa. Kuna sufuria kubwa yenye maziwa yaliyochemshwa, alafu watu wanamwaga maziwa katika vyombo vidogo vya plastiki vyenye mashimo, ili kutenganisha maji na jibini.

Chombo cha kikapu kilichosokotwa kwa mikono, ambacho ndani yake kuna jibini la kienyeji au mtindi ulioganda, labda aina ya mtindi wa kienyeji au maziwa mgando. Kikapu hiki hutumiwa sana vijijini Afrika mashariki kuchuja maziwa ili kutengeneza jibini au mtindi.

Migomba mingi ya ndizi humea shambani. Ndizi hizi zingine ni kubwa zimeweza kutoa ndizi mbichi na zingine bado zinaendelea na kukua. Mingi ziko na majani ya kibichi.

Shamba la migomba. Kuna migomba mikubwa na mingine midogo, ikiwa imemea katika udongo, unaonekana kuwa kichanga na wa majani machache. Pembeni pia kuna miti mingine ya kijani. Anga ni la mawingu meupe ya buluu.

Mtu akisimama karibu na ng'ombe ndani ya banda la mifugo. Mtu huyo anashika bomba la maji na anaonekana akiosha sehemu ya nyuma ya ng'ombe labda kwa ajili ya usafi au matarajio ya utunzaji kwa mifugo.

Shamba lililojaa jaa mimea midogo ya ndizi. Mimea imepangwa katika safu. Na kuna ardhi ya kahawia kati yao. Mimea ina majani makubwa ya kijani. Eneo hilo linaonekana lenye rotuba na mimea inakua vizuri.